Mhudumu wa afya mwanamke anampa chanjo mtoto shuleni. Mududumu huyu amevaa koti la manjano juu ya shati la mistari nyeupe na pia amevaa barakoa nyeupe. Mtoto amekaa kwenye kiti na amevaa sare ya shule ya rangi ya kijivu na nyeupe. Mhudumu anachoma shindano kwenye mkono wa mtoto.

Kitanda chenye ulinzi wa chuma pande zote mbili. Ulinzi huu unafaa sana kwa watu wazee na wagonjwa, ili kuwasaidia kuzuia kuanguka. Kitanda kimetandikwa shuka la bluu na blanketi la maua. Kando ya kitanda kuna meza ndogo, ya kulalia na taa juu yake. Chini ya kitanda kuna ulinzi wa chuma, unao kielemea kitanda.

Mwanamke na mtoto wameketi kitandani ndani ya chandarua ya rangi ya blue . Hii chandarua inafunika kitanda chote, kikiwalinda dhidi ya mbu. Mwanamke amevaa shati jeupe na kitambaa cheupe kichwani, na anatazama kwenye kamera. Mtoto amevaa mavazi meupe na amekaa karibu na mwanamke.

Mwanamke aliyevaa barakoa na ameketi kwenye kiti cha plastiki cha buluu. Mwanamke mwingine amevaa shati jeupe na anampatia mwanamke aliyeketi chanjo . Mwanamke aliyekaa anaonekana mzee. Wengine wamekaa kwenye benchi wakisubiri chanjo.

Njozi ya fimbo za kutembea, ambazo hutumiwa na watu wenye majeraha ya miguu, zinatengenezwa kwa chuma cha kijivu. Kila fimbo, ina mpini wa kushikilia na sehemu ya kueka mkono. Urefu wake unaweza kubadilishwa. Zinaonekana zikiwa zimeekwa pamoja na zimeekwa kwenye sehemu safi, labda chumba cha hospitali.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kitanda chake akiwa ameshikilia mhimili ya kusaidia kuinuka au kugeuka. Amevalia nguo ya kulalia na anaonekana ansoma. Mhimili huo, yenye rangi ya kijivu, umewekwa kando ya kitanda na una mifuko midogo ya kuhifadhi vitu kama vitabu na vitu vingine.

Hapa tunaona mkeka wa bafuni wenye rangi ya kahawia au mchanga. Mkeka huu umeundwa kwa nyuzi laini. Kuna vipande viwili, kipande kikubwa kina umbo la mstari, na kingine kina umbo la u, ambacho mara nyingi huwekwa karibu na choo. Vifaa hivi, vimeundwa kuzuia, kutekeleza, na kunyonya maji bafuni.

Hiki ni kiti maalum cha choo. Kiti hicho kina fremu ya chuma nyeusi na kiti kimefunikwa na kitambaa cha buluu chenye duara katikati . Chini ya kiti kuna ndoo ya choo ya rangi nyeupe.

Inaonekana kama kifaa cha kusaidia mtu kujitua au kujinyanyua kutoka kitandani. Kina umbo la chenye mpini cha kushikilia. Kimeundwa kwa chuma cheusi. Kimeekwa kando ya kitanda na kina mifuko midogo ya kuhifadhi vitu kama magazeti au vitabu.

Mikono ya mtu mmoja labda mfanyakazi wa afya. Anaandika kwenye kitabu kikubwa chenye kurasa za kijani kinachoonekana kuwa rekodi ya hospitali au zahanati. Rekodi nyingine za matibabu zikiwemo fomu zenye vichwa vya habari vimetawanyika juu ya meza.

Wauguzi watatu wakiwa wamevalia sare za hospitali za kijani kibichi na barakoa, wakimsukuma mgonjwa aliyefunikwa kwa blanketi nyeupe kwenye kitanda cha magurudumu. Wote wanaonekana makini na kujitolea katika jukumu lao. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya hospitali au kituo cha afya kikiwa na kuta za rangi nyepesi na viti vya mbao kwa umbali.

Katika mazingira ya ndani mama ametabasamu kwa upole akimtazama mtoto aliyemchanga aliyelala ndani ya chandarua cheupe ili kuzuia mbu. Mtoto mdogo analala chali akiwa amevalia nguo za milia za rangi rangi ya bluu na nyeupe huku akishika kitu kama kamba au mpira mdogo mdomoni.

Ndani ya chumba cha hospitali chenye kuta za rangi ya waridi na buluu mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa kwa blanketi. Mhudumu wa afya amevaa shati jeupe na miwani ya kujikinga akimhudumia mgonjwa kwa umakini. Mtu mwingine amevaa nguo za buluu ameketi karibu na kitanda akionekana akiwa na wasiwasi au akifuatilia.

Hapa tunaona vielelezo vitatu tofauti vinavyohusu kinga dhidi ya Malaria . Upande wa kushoto, mkono unaonekana ukitoa chanjo kwenye bega, ikiwakilisha kupata chanjo. Katikati, mwanaume amefunga begi lililojaa nguo na vifaa vya kujikinga, akielezea umuhimu wa kubeba kinga. Upande wa kulia, mtu amelala kitandani chini ya chandarua akisisitiza kujifunika.

Mwanamke mmoja amepiga magoti na ananyoosha mkono kuwafuata wahudumu watatu. Wahudumu hao wamevalia mavazi meupe na wanabebea mwili kwenye kitanda cha wagonjwa cha rangi ya chungwa. Wanaonekana kuwa katika mtaa wenye nyumba chache.

Mikono ya mtoto inaoshwa. Maji yanatoka kwenye bomba jeupe la chuma. Mikono hiyo inaonekana kuwa na sabuni nyingi na povu nyingi. Hili linaonyesha jambo la usafishaji wa mikono au kutoa vidonge vinavyokusanyika ili kuondoa magonjwa.

Mwanamume amevalia shati lenye milia na kofia nyeusi anampa mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mtungi wa manjano ulioandikwa UNICEF . Mwanamke huyo amevalia nguo nyekundu na kitenge cha blue , huku mtoto wake akiwa amevaa nguo ya pinki . Nyuma yao kuna watu wengine wengi wamekaa chini na kusubiri.

Mwanamke amesimama katikati ya barabara ya vumbi. Amevaa barakoa ya bluu usoni, fulana nyeupe isiyo na mikono na sketi ndefu nyekundu. Pia, amebeba begi jeusi mgongoni. Nyuma yake kuna majengo madogo na miti.

Mwanamume mzee amekaa kwenye kiti akichunguzwa na mtaalamu wa afya. Mzee huyo amevalia shati za zambarau, suruali la kijivu na kofia. Mtaalamu amevaa koti la bluu la usalama na anatumia kifaa cha kielektroniki, labda kipima joto, kinachomgusa mzee huyu. Nyuma yao kuna hema ndogo ya rangi ya mchanga. Mtaalamu mwingine amesimama kando.

Kliniki ya rununu ya Beyond Zero imesimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Kliniki hii ni lori jeupe lenye nembo ya mradi na maandishi yanayosomeka Mobile Clinic . Kundi la watu wakiwemo watoto, wamekusanyika karibu na meza mbili nyeupe wakipokea huduma. Baadhi ya watu wameketi kwenye viti vyeupe vya plastiki.

Tunaona klini ya matembezi yenye rangi nyeupe na alama za buluu na jeupe za matibabu ikiwa na maneno Beyond Zero Mobile Campaign yaliyoandikwa. Kwa ubavu wa mkanda wa kliniki hio kuna kundi la watu wengi wao wakiwa wazee wakiwa wamesimama wanasubiri huduma.

Tukio rasmi ambapo rais wa zamani wa Kenya, Uhuru Kenyatta anaonekana akishuka kutoka kwenye kliniki ya kutembea yenye rangi nyeupe. Kliniki hiyo ina nembo ya msalaba mwekundu na maneno ya Beyond Zero yaliyoandikwa ubavuni; ikionyesha mradi wa kundi la watu wakiwemo maafisa wa serikali na wengine waliovalia suti wamesimama wakiwa wamekusanyika karibu na kliniki hiyo.

Hapa tunawaona wanawake wawili wamekaa kwenye meza wakishughulikia vifaa vya matibabu . Mwanamke aliye upande wa kushoto amevalia kofia ya rangi ya kijani kibichi na barakoa akishika sanduku la dawa. Upande wake wa kulia kuna mwanamke mwingine naye pia amevaa nguo ya rangi ya maruni akishughulikia chupa ndogo. Kwenye meza kuna chupa mbalimbali za dawa, maji na vikinga kama glavu.

Mkutano unafanyika nje chini ya hema ambapo kundi la watu wameketi kwenye viti vya plastiki wakisikiliza. Baadhi ya viongozi au wazungumzaji wameketi kwenye meza iliyopambwa mbele ya umati. Kwenye meza hiyo kuna bango ndogo lenye nembo ya AIDA. Mmoja ya wanaume mbele amesimama akizungumza.

Huu ni ukumbi mkubwa wa mkutano au kongamano. Kuna umati wa watu wengi wameketi wakisikiliza. Mbele ya ukumbi kuna jukwaa kubwa lenye mabango na skrini za kuonyesha. Watu wameketi kwenye meza wakitoa mada. Mabango yanaonyesha majina ya kongamano na waandamanaji wake. Taarifa juu ya skrini zinaonyesha mtu akizungumza.

Kundi la watu limekaa kwenye meza ndefu , wengine wanatumia kompyuta ndogo na wote wameelekeza macho kwenye skrini kubwa iliyoko mbele yao. Watu wote wamevalia barakoa na wanajadili jambo.

Mkutano wa viongozi na wadau wa nchi mbalimbali. Kuna watu wengi wenye meza ndefu mbele ya skrini kubwa na bendera ndogo za nchi mbalimbali. Hao watu wako kwenye meza hiyo ndefu, wamevalia suti.

Hivi ni vifaa mbalimbali vya daktari wa meno. Vifaa hivi vina rangi ya fedha, na vimewekwa kwenye uso wa bluu. Kila kifaa kina muundo wake, kuanzia kioo kidogo cha meno, kibunduzi, kisu cha kusafisha, hadi vifaa vingine vidogo na virefu. Zote zimetengenezwa kwa chuma. Vifaa hivi ni muhimu, sana kwa daktari wa meno, kwa ajili ya kufanya matibabu.

Daktari wa meno akiwa amevalia nguo za bluu na miwani maalum kichwani .Amesimama akiwa ameshikilia mgonjwa wake. Mgonjwa huyu amelala kwa nafasi ya nusu kukaa kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari anashikilia kifaa kidogo cha upasuaji mkononi mwake.

Hapa tunamuona daktari wa meno akiwa kazini. Daktari huyo amevaa sare ya blue , barako nyeupe, na ngao ya uso. Anaonekana akimpima na kumtibu mgonjwa, ambaye kichwa chake tu ndicho kinaonekana. Daktari amevaa glavu nyeupe na anatumia vifaa mbali mbali vya meno, kutibu kinywa cha mgonjwa.

Karibu na vifaa vya daktari wa meno kuna mswaki mweupe wenye nyuzi nyuzi za manjano, kioo kidogo cha meno chenye mpini wa chungura na vyombo vingine viwili vya meno. Vyombo vyote vimewekwa kwenye meza ila, ila, rangi ya picha bluu ina mwonekano ambayo inatoa hisia ya usafi na utulivu.

Mikono miwili imevalia glavu za rangi ya waridi. Mkono mmoja unashikilia kioo kidogo cha duara chenye mpini mrefu ambacho mara nyingi hutumiwa na madaktari wa meno kuona maeneo magumu kufikia mdomoni.

Mtaalamu wa afya amesimama, amevaa fulana za zambarau na suruali nyeupe. Amevalia gloves za blue mikononi mwake. Anashikilia picha ya X-ray ya taya ya binadamu, akieleza, akielekeza kwa chombo cha metali. Picha hiyo inaonyesha wazi meno ya taya ya juu na ya chini.

Hapa tunaona kinywa cha mtu ambacho kimefunguliwa wazi huku kukiwa na baadhi ya meno yanayo kosekana ile ya chini yanaonekana kua meupe na safi wakati yale ya juu yanaonekana kua na madoa kidogo. Pengo linaonekana wazi kwenye taya ya juu mahali ambapo baadhi ya meno yanapaswa kuwepo.

Hapa tunaona kinywa wazi kikiwa na meno ya juu ufizi. Meno yanaonekana meupe ingawa baadhi yao yanaonyeshana ishara ya uchakavu au kubadilika rangi karibu na ufizi. Ufizi unaonekana kuwa na afya wenye rangi nyekundu iliyokolea. Chombo kidogo cha kijani kibichi kinachofanana na baraloshi au kikagua meno kinashikilia karibu na meno ya juu ya mbele.

Sehemu ya chini ya uso ya mwanamke mwenye ngozi nyeusi akitabasamu kwa upande wa meno meupe yanaonekana. Ana nywele nyeusi ndefu zinazoning'inia begani. Nyozi au ngozi yake ina mng'ao wa afya na anaonekana kuwa na kidevu kidogo. Sehemu ya juu ya bega yake inaonekana.

Daktari wawili wa meno wanampatia matibabu mtoto mdogo aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari mkuu amevaa koti la kijani kibichi na anainama kumhudumia mtoto, huku akivaa miwani ya kinga, barakoa na kofia la blue . Msaidizi wake amevaa koti la blue , ngao ya uso na barakoa na akishikilia vifaa. Wote wawili wamevaa glavu za blue . Mtoto anaonekana kuwa mtulivu wakati wa utaratibu.

Huu ni mtazamo wa karibu wa kinywa cha mtu, huku mikono iliyovaa glavu za buluu ikishikilia mdomo wazi. Mtu huyu ana ndevu nyeusi na meno ya chini yanaonekana meupe, meno ya juu yanaonekana kuwa na pengo. Kwa umbali kuna kiti cha daktari wa meno, chenye rangi ya buluu, kikiashiria kuwa hii ni kliniki au ofisi ya daktari.

Hapa tunaona mafuriko inayo kuja na maji ya udongo yakibeba takataka na miti. Mwanaume mmoja amesimama katikati maji hayo akijaribu kusaidia. Kwenye ukingo wa maji kuna kundi la watu wanao tazama. Maji yanaonekana yana nguvu na yana toka kwa kasi, hii inaonyesha andhari mbaya ya mafuriko na mbadiliko wa mazingira.

Hili ni eneo lililokumbwa na maafa; mabati yaliyopinduka yamebaki mengine ya majengo yaliyobomoka, yametawanyika chini. Watu kadhaa wamesimama karibu na eneo hilo wakitazama mabaki. Mandhari inaonekana kuwa na udongo na kuna miti na nyumba zingine mbali. Picha inaonyesha uharibifu mkubwa wa mali.

Mwanamke daktari amevaa hijabu nyeupe, na anampima mzee shinikizo la damu. Mzee huyo amevaa kofia nyeupe, kofia ya baseboli na shati ya rangi ya khaki, wamekaa kwenye meza ndogo. Watu wengine wamekaa nyuma yao wakisubiri huduma hiyo.

Kundi la watu wanaotembea kwenye barabara yenye mahema marefu pande zote mbili. Wengine wamevalia fulana nyekundu zilizoandikwa maandishi, na mwanamke amevaa koti jeusi na viatu virefu vyeusi.

Mwanamke mmoja, amevaa shati jeupe na anapima shinikizo la damu kwa wanawake wengine, mwanamke anayepimwa amevaa shati jekundu na barakoa mwanaume amevaa shati ya rangi ya waridi na barakoa, amekaa kwa umbali nyuma yao.

Eneo lililoadhiriwa na mafuruko makubwa ambapo maji ya kahawia yamefunika barabara na maeneo ya makazi. Kundi la watu linaonekana likitembea kwa shida ndani ya maji ambayo yanaonekana kuwafika hadi magotini au kiononi. Upande wa kushoto, mwanaume mmoja amesimama akiwa ameshikilia fimbo akitazama mbele. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi zinaonekana zimezungukwa na maji.

Gari la wagonjwa la St John's ambulance limeegeshwa kwenye eneo wazi la nyasi. Gari hilo nila rangi nyeupe mistari ya majani na kijani pamoja na taa ya dharura za buluu na nyekundu juu ya paa. Mlango wa upande ya gari umefunguliwa. Mwanamke kijana akiwa amevaa miwani ya jua na koti jeusi ametabasamu akitembembea kuelekea mbele ya gari.

Watu wawili wanaongea na mwanaume wakishirikiana kunawa mikono kwenye kituo kidogo cha kunawia mikono chenye nembo ya UNICEF. Mwanamke amevaa kile kinachoonekana kuwa nguo yenye rangi nyingi na suruali ameinama akitumia chombo cha maji. Mwanaume amevaa nguo ya kijani kibichi na suruali nyeusi, ameinama akinawia mkono.

Wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevalia mavazi maalum ya ulinzi wa manjano na barakoa wanamsukuma mgonjwa aliyelala kwenye kitanda cha wagonjwa cha magurudumu. Mgonjwa anaonekana akiwa amelala chali akiwa amefunikwa.

Hili, ni jengo lililoporomoka. Magofu ya saruji ya chuma, yanaonekana yametawanyika mahali pote. Kundi la watu limesimama karibu, wengine wakiangalia kwa mshangao na wengine wakipiga picha kwa simu zao. Mmoja wao amevaa jaketi ya rangi ya kijani kibichi, yenye maneno mengi na mwingine amevalia jaketi ya blue .

Haya ni mazingira ya asili katika sehemu ya mbele kuna vichaka vyenye nyasi kavu, vichaka hivi vina maua madogo yaliyokauka, mbali kuna msitu wa miti na angani kuna mawingu mazito, sehemu ndogo ya chini ya ardhi inaonekana kua na unyevunyevu.

Picha inaonyesha ishara ya mduara mwekundu na mistari unaokatiza ishara ya kuzuia au ishara ya hapana. Ndani ya duara hilo kuna mifuko miwili ya plastiki ya blue iliyojaa matunda na mboga. Juu ya picha upande wa kushoto kuna nembo ya WWF Kenya .

Hapa tunaona ishara ya kukataza au marufuku juu ya mfuko ya plastiki, ndani ya duara jekundu na mistari mweupe. Kuna mifuko miwili ya plastiki yenye rangi ya buluu. Mifuko hii ina matunda na mamboga ndani kama mananasi. Juu kushoto kuna nembo ya Kenya. Picha inatoa ujumbe wa marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki.

Hapa mwanaume amesimama kwenye shamba la mahindi lililokauka. Ameshika mmea mmoja kavu na anauangalia. Shamba hili limekauka kabisa na hakuna mvua kwa muda mrefu.

Hapa ni mbele ya kliniki ya hospitali iliyoko mjini. Mlango una rangi ya blue na umeandikwa neno kliniki kwa wima. Juu ya mlango kuna ishara iliyoandikwa Afya Crest Medical Center na neno la hospitali na alama ya msalaba mwekundu. Kuna orodha ya huduma zilizotolewa na kliniki zikiwa zimeandikwa kwenye ishara mbili za mbele ya mlango.

Hii ni wodi ya hospitai yenye vitanda vingi. Kila kitanda kina mgonjwa amelala juu yake. Vitanda hivi vina magurudumu na vimetengenezwa kwa chuma. Katikati ya wodi kuna wauguzi wamesimama, wakiangalia baadhi ya vifaa vya hospitali. Vitu vyote vimepangwa vizuri. Kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Hii ni hospitali ijulikanayo kama Mercy medical cancer hospital . Mbele ya hospitali hii, kuna gari jeusi la aina ya Suzuki . Hospitali imejengwa kwa matofali ya mawe na ina milango ya rangi ya zambarau.

Haya ni mapokezi ya kliniki ya hospitali yenye jina Outline Uzazi Care . Meza ya mapokezi ina rangi nyekundu, kuna taa zenye rangi ya blue na taa ya blue juu ya meza. Mlango miwili inaonekana, moja ukiwa umefungwa na mwingine ukiwa wazi kwa sehemu. Ukuta una rangi nyeupe na blue .

Hapa tunaona mtu ameshika kifaa cha kupima sukari kwenye damu. Kifaa hiki ni cheusi na kina mistari midogo inayowekwa kidole. Anaangalia matokeo ya kipimo kwenye skrini ndogo ya kifaa.

Hapa ni ndani ya kliniki ya meno ikionyesha vifaa mbalimbali vya matibabu. Kiti cha meno kina rangi ya buluu na kinaonyesha sehemu ya kuweka mgonjwa. Upande wa kulia kuna vifaa vyeupe vya meno pamoja na sinki la kusukuta mdomo. Kando kuna mashine ndogo za njano la buluu na pia sanduku kubwa la kadibodi za glovu za meno.

Hapa ni ndani ya jokovul ikiwa na vitu vingi ndani. Vitu kama vile sindano, dawa na vifaa vya matibabu vimepangwa kwenye rafu. Kwenye sehemu ya chini ya mlango kuna sanduku la vifaa vya matibabu ambalo limetoka ndani ya jokovu ikionyesha kuwa ni vifaa vya kazi.

Mwanaume aliyevalia nguo za buluu amelala chali kwenye kiti. Daktari anamtazama na anamueka nyaya kwenye mwili wake. Kuna kifaa kinachotumika kupima kipigo cha moyo kilicho cha kielektroniki.

Kifaa cha matibabu katika chumba chenye ukuta wa kijani kibichi. Skrini kubwa ya kifaa cha ufuatiliaji wa magonjwa chenye chapa ya mid-ray inaonyesha grafu na namba ikiwezekana ikifuatilia mapigo ya moyo, shinikizo la damu na viwango vya oksijeni. Kifaa hicho kimeunganishwa na nyaya mbalimbali za ku na kimepakiwa kwenye stendi.

Mguu wa mgonjwa unaonekana ukiwa umelazwa kitandani hospitalini ukiwa na vifaa vya kurekebisha mfupa cha nje chenye nundu ya chuma na skrubu zilizopachikwa. Kifaa hicho kimeshikilia mguu na udhabiti na jeraha ndogo linaonekana karibu na mahali kifaa kimeunganishwa. Mashine ndogo ya matibabu inaonekana karibu na mguu, ikionyesha namba ya simu ama namba ya kifaa.

Kwenye eneo la nje ambulensi nyeupe imepakiwa kwenye lami. Milango ya nyuma ya gari hilo imefunguliwa na tairi ya ziada imewekwa nyuma. Juu ya gari kuna taa nyekundu za dharura. Na upande wa kulia wa picha majengo yenye kuta za rangi ya udongo zinaonekana. Na kuna mtu mmoja ameketi chini.

Kibuyu hiki chenye maadishi nyekundu yenye ishara ya Formalin kimeonyeshwa kikisimama juu ya meza yenye rangi ya kahawia label kwenye kipozeo inaelezea matumizi mbalimbali ya hizi kemikali kama kuhifadhi sapuli za tissue matumizi ya kimaabara na matumizi ya mifugo, pia inaonya dhidi ya kuweka hizi dawa kando au mbali na watoto na wanyama wa nyumbani.

...inaonyesha mashine kubwa nyeupe ya uchunguzi wa kimatibabu ikiwa imefungwa imara kwenye ukuta. Juu yake, kuna kiyeyuzi cheupe cha Samsung. Upande wa kulia wa mashine, sanduku kubwa la kudhibiti umeme lenye swichi za rangi nyekundu na manjano limefungwa ukutani likiwa na ishara ya tahadhari ya umeme. Nyaya za umeme zimepengwa vizuri kando ya ukuta hadi kwenye soketi mbalimbali chini. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vilivyotunzwa.

Katika maabara ya kisasa ya matibabu, kuna darubini nyeupe ya kijivu iliyowekwa kwenye meza nyeupe karibu na chombo cha buluu chenye mirija ya majaribio iliyojaa vimiminika. Kwa nyuma, kuna madirisha yanayoonekana kuruhusu mwanga wa asili kuingia.

Chupa ya wima yenye kiyoyovu chekundu kinachofanana na damu kikiwa kimeunganishwa na mfumo wa mirija ya matibabu. Mirija hiyo ya plastiki yenye rangi ya kahawia na nyekundu inaonekana ikiunganisha chupa hiyo na vifaa vingine visivyoonekana wazi. Kuna mapovu machache kwenye sehemu ya juu ya kiowevu ndani ya chupa. Mandhari ni ya nyuma ni hafifu lakini inaonekana ni chumba chenye dirisha na mwangaza unaoingia ndani.

Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na suruali nyeupe akitembea kwenye korido ya hospitali . Amebeba kontena ya majani kwenye troli ndogo. Mwanafunzi wa wauguzi amevaa sare za bluu na nyeupe akishika karatasi.

Wanaume wawili wako ndani ya ofisi. Mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya meza yenye kompyuta na karatasi. Ameshika uso wake kwa mkono mmoja akionekana kama ana huzuni au amechoka. Mwanaume mwingine amesimama kando yake akionekana kumfariji. Amesimama amevaa shati lenye maua na suruali ya kahawia.

Hapa tunaona mkono wa mtu anashikilia kifaa kidogo cha plastiki kinacho faa kuekwa mdomoni, kinaonekana kutumika kwa ajili ya usafi wa meno au kwa matibabu mengine. Katika sanduku lililo wazi ni karibu na mtu huyo. Kuna kifaa kingine kama hicho.

Haya ni mazingira ya hospitali. Kwa mbele kuna vitabu na karatasi nyingi juu ya meza. Kando kuna meza nyingine na katikati kuna korido , kuna takataka na manjano na mfuko ya zambarau. Kwa nyuma kuna korido refu yenye vyumba vingi.

Haya ni mambo yaliyomo kwenye chumba cha hospitali. Kifaa cha kutoa matone kinaning'inia. Pia, kuna chupa ya dawa inayotoa matone kwa polepole. Chini, kuna kitanda cha hospitali. Picha hii inaonyesha kuta zenye rangi ya waridi na madirisha ya hospitalini.

Hapa kuna aina mbalimbali za dawa ya vidonge katika vifunganisho vyake. Vifurushi hivi vimefanywa kwa plastiki na koili ya chuma. Baadhi ya vidonge ni vya rangi ya manjano na vingine ni vyeupe. Kuna aina mbalimbali za dawa na vifunganisho vingine vinaelekeza jinsi ya kutumia. Dawa hizi zinaonekana kuwa zimetawanyika juu ya uso wa zege.

Hapa tunaona pakiti ya vidonge vya vitamini A vilivyoitwa Eglow mia nne. Pakiti hiyo ni sanduku jeupe lenye maandishi nyekundu na nyeusi ikiwa na habari kuhusu lishe upande wa kushoto. Mbele ya sanduku hilo kuna vipicha vitatu vya vidonge vya kijani vikiwa ndani ya kifurushi ya plastiki vinavyoonyesha vidonge vinavyouzwa.

Hapa tunaona chupa ya kioo ya dawa ya chanjo iliyoandikwa MMR measles kwenye lebo nyeupe. Chupa hii imefungwa na kifuniko cha metali. Karibu na chupa kuna sindano ya matibabu iliyowekwa pembeni. Sindano hiyo ina alama za kupima dawa na kidonge cha njano.

Kisanduku cha sabuni ya Carex ina Aloe Vera na ni ya kuzuia bakteria. Kifurushi hiki kina rangi ya buluu na kijani na kimeandikwa inaua asilimia tisini na tisa nukta tisa ya vijidudu.

Imeonyeshwa hapa, ni kifurushi cha dawa za acetaminophen, miligramu 500, kinachotumiwa kupunguza maumivu. Kisanduku cheupe, chenye maandishi meusi, kimesimama wima huku kikiwa na maelezo muhimu ya matumizi. Mbele yake, kuna pakiti ya vidonge viwili vya bati, kila kimoja kikiwa na tembe kumi ,zikiwa zimewekwa tayari kwa matumizi. Mdhara nyuma yana nyimbo za kampuni ya liveout pharma zilizorudiwa rudia.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wametazama huku wakiwa wametabasamu. Picha imepigwa na mwangaza wa nioni wenye rangi ya waridi la buluu ulioko nyuma yao. Mwanamke ana nywele zilizofungwa na kusokotwa. Mwanaume amevaa kofia ya maua na miwani na manjano.

Wanawake watatu wamekaa kwenye meza wakijadili kitu. Mwanamke mmoja ameshikilia daftari lenye picha akionyesha wengine na anaelezea kitu. Wanawake wengine wawili wametazama kwa makini na mmoja wao anaandika kwenye daftari lake. Wanawake hawa wamevalia nguo za kawaida na picha inaonekana ni kama wanafanya mkutano au darasa la mafunzo.

Hii ni pakiti ya chai ya mimea inayosaidia kuongeza uzazi kwa wanaume. Kifunganisho hiki kina rangi ya bluu na kijani kibichi. Chai hii ina ladha ya miti. Kifunganisho hiki, ni cha pakiti kumi na tano za chai chenye uzito wa gramu thelathini na saba nukta nane.

Mwanamke mmoja mjamzito amelala kitandani akichunguzwa na mhudumu wa afya. Mhudumu huyu amevalia fulana ya rangi nyekundu na amevaa glavu nyeupe mikononi mwake. Wanamchunguza tumbo la mamake huyo mjamzito.

Hii ni pakiti ya vidonge vya kuzuia mimba, vinavyoitwa cerazeti sanduku lina rangi nyeupe na njano, na juu yake kuna misimbo na miramba mieusi, chini ya saduku ina maandishi cezerate yameandikwa kwa herufi ndogo.

Mwanamke ameshika kichwa chake kwa mikono miwili na anasikitika, mkono wa mwanaume unaonekana ukifungua ngumi kuna mkambwa anataka kumpiga, picha hii inaonyesha kwa rangi nyeusi na nyeupe.

Hapa tunaona mwanamke mjamzito akichunguzwa na mhudumu au wahudumu wawili wa afya. Wahudumu wote wamevalia glavu nyeupe mikononi mwao. Mmoja wao ameshika tumbo la mwanamke mjamzito ambaye amevalia nguo za kitenge. Yule mhudumu wa afya amevalia shati la kituo cha afya lenye rangi nyeupe na buluu.

Hapa tunaona kampeni ya uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa ukimwi. Kwenye upande wa kushoto kuna bomba la kupima damu lenye kofia ya blue na lebo yenye ishara za ukimwi na matokeo hasi au chanya. Karibu yake kuna utepe mwekundu ambao ni alama ya uhamasishaji kuhusu ugonjwa wa ukimwi.

Hapa tunaona mkono wa mtu ukiwa umechukuliwa damu kwa ajili ya vipimo. Mtaalamu wa afya ambaye amevaa gloves nyeupe ameshikilia mkono wa mtu mwingine na anatumia sindano ndogo kuchukua damu kutoka kidole. Nyuma kuna ndoo ya rangi ya majano ambayo hutumiwa kwa ajili ya taka za hatari.

Hapa tunaona vipimo viwili vya ujauzito vya nyumbani. Kila kipimo ni kijiti cheupe chenye sehemu ya blue na eneo la matokeo. Kipimo cha kwanza kina mistari moja mwekundu unaoonyesha matokeo hasi au kutokuwa mjamzito. Kipimo cha pili kina mistari miwili mwekundu inayoashiria matokeo ya chanya yaani mwanamke ni mjamzito.

Mhudumu wa afya ama mwanamke amekaa kwenye kitanda na anasoma rekodi ya mgonjwa, amevaa sare nyeupe na matibabu na ana telescope shingoni, amevaa glove za matibabu, nywele zake zimefungwa juu, ameelekeza kichwa chake chini akifuatilia anachokisoma, nyuma yake kuna dirisha ndogo.

Mwanaume amevaa koti jeupe la daktari na amekaa kwenye kiti akiongea na mwanamke aliyevaa hijab ya buluu. Wako kwenye ofisi ya hospitalini. Kuna kompyuta ,simu na vitabu vilivyotandazwa juu ya meza nyeupe.

Hapa tunaona mtoto mchanga akiwa amepata chanjo. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikishikilia mtoto, huku tone la dawa likidondoshwa kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto amevaa nguo zenye rangi nyingi, na macho yake yanatazama juu. Picha inaonyesha umuhimu wa kutoa chanjo kwa watoto ili kuwalinda na magonjwa.

Mwanamke daktari anmpima mwanamke mwingine kuskia kwa kutumia kifaa cha chuma. Daktari amevaa koti jeupe. Mwanamke anayepimwa amevaa shati jeupe na amefunga kanga shingoni.

Hapa tunaona mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na fulana nyeusi akiwa na nembo ya shirika la afya duniani akimpatia mtoto mchanga matone ya chanjo. Mtoto huyo anashikiliwa na mamake ambaye amevaa fulana nyekundu na kofia ya manjano.

Wanawake wawili wanamlisha mtoto mdogo dawa. Mwanamke mmoja amekaa ameshika mtoto, huku mwingine akimpatia dawa mdomoni kwa kutumia bomba ndogo. Mwanamke anayemlisha mtoto amejifunga kitambaa kichwani. Inaonekana kama shughuli ya matibabu au chanjo inafanywa kwa mtoto katika jamii. Mazingira yanaonekana kuwa nje.

Mtaalamu wa afya amevaa kinyago na nguo za hospitali. Anashikilia chupa mbili ndogo, zenye dawa na sindano. Anaonekana akichukua dawa kutoka kwenye chupa moja na kuiweka ndani ya sindano. Mkono wake inaonekana, unafanya kazi kwa umakini. Rangi ya dawa inaonekana kuwa ni ya rangi mbili, nyekundu na kijani.

Mtoto mchaanga ame lala juu ya blanketi ya pinki na mchoro wa rangi tofauti, mtoto amevalia pepi na nguo nyeupe ana onekana akipiga miae. Mhudumu wa afya au mzazi ameshika mtoto kwa mkono yake na kumvalisha soksi kuna mtawala wa kupima urefu wa mtoto kwenye blanketi.

Mtu mzima anayeweza kuwa mhudumu wa afya anampa mtoto mchanga chanjo ya matone. Mtoto huyu anaonekana amevalia shati ya rangi ya machungwa na ana nywele zilizojisokota. Mtu mzima anashikilia chupa ndogo ya chanjo yenye kofia nyeupe na anadondesha matone ya dawa mdomoni kwa mtoto.

Mikono miwili ya mtu mzima labda mfanyikazi wa afya ikishikilia sindano na kuingiza dawa kwenye mkono wa mtoto mdogo. Mkono wa mtu mzima unaonekana kuwa na rangi nyeusi na umevaa shati lenye mikono mirefu lenye mishiririzi. Mtoto akiwa amevaa fulana ya bluu yenye mishirizi meupe anaoenkana akigeuza uso wake kidogo labda aki epuka kuona sindano na kutokana na povu kingine.

Mandhari ya afya inaonekana kwenye fremu ya bluu. Upande wa kushoto mtaalamu wa afya amevaa kinyago kinywani akitoa chanjo kwa mtoto mdogo. Mtoto anaonekana akiwa amevaa shati la rangi nyingi na anaonyesha dalili za wasiwasi kutokana na sindano. Upande wa kulia kuna chupa ndogo iliyoandikwa vaccine ya malaria ikishikiliwa na mkono.

Hapa kuna ukuta uliofunikwa na chokaa nyeupe ya rangi na ya nyekundu juu. Ukuta huo una maandishi ya kizungu meusi yanayosema, "Kila mtu ana ugonjwa wa ukimwi ila hadi apelekwe apimwe ndio ajulikane hana." Pia kuna alama ya mguu mweusi na alama ya mkono.

Hiki ni choo cha nje kilichojengwa kwa mbao. Paa lake ni la mabati. Kina milango miwili ya mbao ya rangi ya blue . Kimejengwa juu ya msingi wa zege na kina tanki ya kuhifadhi maji jirani. Kipo kwenye mazingira ya kijani kibichi yenye mlima kwa umbali.

Kundi la watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki nje. Mwanaume na mwanamke na watoto, wote wamevalia barakoa usoni. Watu wote wananyoosha mikono yao juu kwa pamoja, wakiwa wamefurahi. Wengine wamesimama nyuma. Mazingira yanaonekana kuwa ni kama ya kule kijjini.

Hapa, tunaona kuna miguu ya wachezaji wawili wa kandanda. Mmoja amevaa soksi za rangi za bluu na mwingine amevaa soksi zenye rangi ya nyekundu. Wanajaribu kupiga mpira. Kuna majina, ya kijani kibichi, na matope matupu. Mmoja wao, amekanyaga mwingine kwenye mguu.

Mguu wa kulia wa mtu mzima ukiwa umevimba na kuwa na rangi ya zambarau inayokolea. Karibu na kifundo cha mguu ngozi inaonekana imevimba sana ikionyesha jeraha au kuumia vibaya. Rangi ya ngozi inatofautiana kutoka kwa rangi ya kahawia iliyokolea hadi kwa zambarau iliyokolea hasa kwenye eneo lililoathirika.

Hii ni picha ya karibu ya mmea mdogo. Majani ya mmea huu ya rangi ya kijani iliyofifia na yana nyuzinyuzi. Nyuma ya mmea, kuna nyasi ndefu. Picha inaonyesha asili ya mmea huo.

Wanaume wawili wamekaa sakafuni wakitazama mchoro ulioko katikakati yao . Mmoja wao ana mavazi ya rangi nyingi na amefunga kilemba kichwani akishika bakuli ndogo. Mwingine amevaa shati jeupe na nguo yenye muundo wa kimasai. Nyuma yao kuna vitu mbalimbali kama vile ndoo, makopo na chupa.

Hii ni mimea ya aloevera, ikikua kwenye udongo. Majani yake yana umbo refu pana, na yenye miiba kidogo pembeni. Rangi yake ya kijani kibichi, inaonekana kama mimea hii inakua kwa rangi na karibu na udongo wa mchanga. Mwanga wa jua, unaangaa juu ya majani, na kufanya mimea iweze kuonekana vizuri.

Hii ni mimea ya kupanda yenye majani mengi, mnene na maua machache ya zambarau. Mmea huu unaonekana umepandwa kwenye eneo kama kilima au kitu kikubwa. Jua linaangaza kutoka upande wa kushoto na kufanya majani yang'ae. Juu kuna anga la buluu lenye mawingu meupe.

Mti mkubwa wenye matunda mengi. Majani ya mti haya yana rangi ya kijani kibichi na matunda madogo ya kitani yanaonekana yakining'inia kwenye matawi. Mwangaza wa jua unapita katikati ya majani ukitoa vivuli. Hali ya hewa inaonekana kua na jua na mti umejaa majani na matunda mengi.

Hapa tunaona mmea wa mbarika unaostawi kwa afya wenye majani ya kijani kibichi yaliyochongoka. Matawi yake yana rangi ya zambarau iliyokolea yakiongeza mvuto wa kipekee kwa mmea. Mbegu za mmea zinaonekana zikining'inia kwenye matawi.

Shamba ndogo la vitunguu vya majani, pia yanajulikana kama spring onions ikikuwa. Majani ya vitunguu hivi ni marefu na membamba na yanasimama wima. Baadhi ya majani yanaonekana kuwa ya rangi ya manjano, ishara kwamba yanakauka. Shamba hilo limezungukwa na nyasi.

Mmea unaoonekana katika picha ukiwa na majani makubwa ya kijani kibichi, pia kuna matunda madogo ya kijani kibichi yakiwa yamening'inia kutoka kwenye matawi. Picha imepigwa wakati wa mchana na mwanga wa jua unaangaza kupita kwa majani.

Mti imejaa matunda ambayo yabafanana na mapaipai madogo au maembe mabichi. Yamejificha kati ya majani mengi mabichi. Matawi ya mti yanaweza kwa upande zote huku baadhi ya matunda yakininginia chini ya majani. Mwangaza wa jua huchujwa kupitia majani na kutengeneza vifuli mbali mbali kwenye matunda na matawi.